Watu wanapiga ngoma na kudensi wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni kwenye sehemu ya burudani na michezo wakitazamwa na wageni watalii pamoja na wenyeji ambao walikuja kutembelea taifa lao.

Kijana anayecheza kwenye mazingira machafu ambayo siyo salama kwa afya ya mwanadamu. Pia tunafaa kuwa waangalifu sana kuona watoto wetu wasiwe wanacheza kwenye sehemu kama haya.